Gari jeupe la Nisani limesimama mbele ya jumba refu lenye vio vinavyong'aa. Mwanga wa giza uko tayari ishara ya kuwa ni usiku. Mataa ya gari hio yamewaka. Kuna mataa ya trafiki yanayoonyesha kama iwapo tayari kwa gari kupita.

Duka ndogo limeandikwa juu kwa maandishi ya samawati ya nyekundu yakisomeka new generation likiwa na nembo ya mpesa upande wa mbele kwenye mlango. Mlango wa kiunglilia unaonekana wazi na grill ndani kuna bidhaa vingi vya kuuza kama vile unga na keki.

Trela refu la kubeba magari limesimama barabarani likiwa limebeba magari kadhaa juu na chini magari haya yamepangwa kwa uangalifu yenye ghorofa mbili za chuma huku kila moja limefungwa kwa mikanda maalum ya usalama ili isonge wakati wa safari .

Landcruiser Prado imesimama ndani ya jengo lenye sakafu laini ya tiles , mwanga wa taa za dari ukimulika juu ya gari hilo nyeusi, taa za jengo zimepangwa kwa mstari kwenye dari zikitoa mwanga mkali unaoakisi kwenye mwili wa gari.

Matunda mbalimbali yamepangwa kwa mvuto juu ya meza safi. Tikitimaji limeshakatwa vipande vikubwa vyenye rangi nyekundu angavu na mbegu ndogo nyeusi. Pembeni kuna maembe yaliyoiva vizuri yenye rangi ya njano yenye kivuli cha chungwa.

Gari la rani ya nyeupe limesimama pembeni mwa barabara pana yenye mchanga safi mlango ni refu imefungwa kidogo na miale ya jua imeangaza kwenye uso wa gari ikioyesha rangi yake safi na ya kung'aa.

Duka dogo la M-Pesa limesimama pembezoni mwa barabara likiwa na maandishi ya kijani kibichi na nembo ya huduma hiyo. Ndani kuna makaratasi ya plastiki lililojaa bidhaa ndogo ndogo la kubebea vitu

Gari la rawa auto limeegeshwa kwenye eneo la wazi yenye sakafu ya lami. Mwili wa gari ni mya na unaangaza rangi yake ikiwa safi ikiwa na nembo ya Rawa auto imeandikwa kwa maandishi makubwa upande wa mbele.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja mpana wa wazi. Baadhi yako yamepangwa kwa mstari mzuri, mengine yameegeshwa kiholela. Eneo hilo linaweza kuwa nje ya jengo la taasisi, uwanja wa mchezo au mahali pa mkutano. Kuna miti michache au mijengo ya mbali yanayoonekana nyuma. Anga inaonekana kuwa swafi kabisa.

Gari kadha yako ndani ya karakana kubwa, yameinuliwa kwa junk huku mafundi wakifanya kazi kwa uangalifu ,kuna vipande vya magari kama vile milango ,vitari ,guruneti vimepangwa pembeni, rangi mpya inachuroba kwenye baadhi ya sehemu.

Magari mengi yameegeshwa kwa mpangilio mzuri kwenye, uwanja mkubwa wa wazi. Kuna ina mbalimbali za magari. Kuma Saloon, SUV na Pickup. Nyingi zikiwa rangi tofauti, kama nyeupe, kijivu na nyeusi. Baadhi ya magari yako chini ya miti.

Mkono wake akiwa ameweka karibu na kaunta. Anaweka noti ya shilingi elfu moja juu ya uso wa kaunta. Noti hiyo ni ya rangi ya kahawia na imekunjwa kidogo upande mmoja. Mkono wake bado uko karibu na noti kaunta hiyo ni kaunta ya benki.

Ndoa ya plastiki ya rangi ya samawati imewekwa chini ya sakafu ya zege ikiwa imejaa viazi vina udongo bado juu yake. Mwanga wa jua unaangazia upande mmoja wa ndoo.

Watu wengi wameketi au wamesimama kwenye soko la wazi wakiuza bidhaa zao walizoweka moja kwa moja kwenye sakafu au kwenye matofali ya chini. Bidhaa ni mchanganyiko wa mboga, mboga kama vile nyanya, viazi, na matunda vya machungwa au kwa vile ndizi.

Noti za shilingi mia mbili na hamsini zimepangwa Kwa mstari uliyonyooka juu ya meza ya mbao, kila aina ikiwa kwenye safu yake. Sarafu za shilingi ishirini zimepangwa Kwa safu tambarare zingine zikiwa zimepigwa kwenye rundo ndogo la duara.

Nyumba hilo lina mwonekana wa kibiashara. Lina vioo vikubwa vya mbele vinavyo reflect taa za mtaa. Juu ya jumba mkuu kuna bango kubwa limeandikwa global forex bureau . Kando ya mlango kuna vikaratasi vya matangazo.

Land cruiser prado imesimama ndani ya jengo lenye sakafu laini ya tiles . Mwanga wa taa za dari ukimulika juu ya gari hilo nyeusi. Taa za jengo zimepangwa kwa mistari kwenye dari zikitoa mwangaza mkali unao akisi kwenye dari.

Huku limejaa kabeji nyingi zenye rangi ya kijani kibichi, zimepangwa kwenye vikapu na mabaki ya gunia, kabeji hizi ni kubwa na zenye majani laini iliyoshikana kwa wingi zikionyesha ubora wa mazao, wauzaji wameweka kabeji hizo juu ya meza na mbao mengine akiyaweka kwenye sakafu.

Hapa tunaonyesha ukurasa wa kuingia wa Kopokopo wenye mandhari safi ya kisasa. Kuna msichana aliyevalia chain na miwani kwenye macho yake. Chini yake kuna kitufe cha Sign In chenye rangi ya blaki. Pembeni kuna chaguo la kusahau neno siri na mara nyingine kiungo cha kujisajili kwa akaunti mpya.

Magari mengi yameegeswa kwa mpangilio kwenye uwanja wa wazi wa mchanga. Yanajumuisha aina tofauti tofauti, mengi mandogo na mengine makubwa. Kando ya magari kuna miti mirefu ya kijani ambayo hutoa kivuli.

Gari aina ya Mercedes Benz limeegeshwa ndani ya chumba kikubwa chenye sakafu yenye unyevunyevu. Mwanga mdogo unaingia kupitia madirisha makubwa ukimulika mwili wa gari lenye rangi angavu . Sakafu inaonyesha alama za unyevu, chumba hiki kinamulikwa kwa taa safi safi.

Gari la kifahari lenye mwangaza mkali limeegeshwa mbele ya jengo la showroom lenye vioo vikubwa. Rangi la gari ni la kuvutia na linangaa kuonyesha kuwa limesafishwa vizuri. Showroom yenye nembo na mabango ya magari makubwa iko nyuma.

Magari mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio usio wa makini. Kwa eneo la wazi wenye udongo mweupe na mchanga na nyasi pachapacha. Magari haya ni ya rangi ya tofauti tofauti .Kuna tenti ilio kwa umbali mbao kuna mkusanyiko mkundi wa watu fulani.

Noti nyingi za shilingi elfu moja zimepangwa juu ya uso wa meza au kushikiliwa kwa mkono mmoja kila noti ina rangi ya kahawia yenye alama ya Kenyatta na nembo ya benki kuu ya Kenya. Noti zimeonekana kuwa mpya au katika hali nzuri.

Mkono mmoja unaukabithi mkono mwingine mzigo wa noti nyingi za shilingi elfu moja ,mikono hiyo inaweza kuwa ya watu wawili waliko kwenye shughuli ya malipo, noti zimekunjwa ziko na kifaru ni zile noti za kitambo kitambo.

Kibanda kidogo kimejengwa kwa mbao na mabati. Likiwa kando ya barabara kimejaa matunda aina mbalimbali, yaliyopangwa kwa utaratibu wa kuvutia. Kuna ndizi ,kuna machungwa, kuna water melon na pia kuna nanasi.

Mkono mmoja umeinuliwa kwa utulivu huku ukishika noti tatu mpya za elfu moja zikiwa zimepangwa kwa mstari na kushikiliwa kwa vidole kwa makini. Noti hizi zinaonekana safi na zenye rangi angavu zikiwa na maandishi ya benki kuu la Kenya na picha ya jumba la bunge.

Skrini inaonyesha ukurasa wa kuingia wa mfumo wa KopoKopo wenye muundo safi na wa kisasa. Juu kuna nembo ya Kopo iliyo wazi kwa maandishi meupe na ya buluu. Katikati kuna nafasi mbili za kuandika moja kwa barua pepe au jina la mtumiaji nyingine kwa nuwila.

Noti za shilingi elfu moja na mia tano, zimepangwa kwa mfululizo kwenye uso wa meza yenye uso wa mbao noti za shilingi elfu moja zina rangi ya kahawia na zenye picha ya mzee Jomo Kenyatta , ikifwatiwa na noti za shilingi mia tano zenye rangi ya kijani kibichi na picha ya mzee Daniel Arap Moi.

Sokoni watu wanaonekana kujaa. Mvua inamiminika huku kukiwa na pool ya maji inaleta matope. Maji hayo ni rangi ya udhurungi, Kuna watu waliobeba miafulina wa kutandikiza bidhaa zao minji na malenge.

Banda ndogo la Mpesa limejengwa kwa chuma likiwa na maandishi ya kijani na nyeupe yaliyoandikwa Mpesa kwa juu. Pembeni mwa banda hilo kuna friji la wazi la plastiki lenye chupa za soda aina tofauti, cocacola, fanta, sprite, zote zikiwa zimepangwa kwa safu.

Kibanda cha M-pesa kimesimama kando ya barabara, kikiwa na rangi za kijani na nyeupe zenye maandishi ya M-pesa yaliyo wazi na yanaonekana kutoka kwa mbali, mlango wake uko wazi na ndani kuna mhudumu aliyesimama, juu pembeni kuna mabango madogo yanayoonyesha huduma zinazotolewa.

Mgomba mmoja umesimama wima ukiwa na majani mapana ya kijani yanayoteremka pande zake. Bembeni kuna ndizi za majano zikiwa zimewe kwa kikapu, zimeiva vizuri. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni. Kuna nyanya zilizoiva nyekundu sana.

Beli ya manguo imefungwa vizuri kwa kutumia karatasi nzito na kamba imeshikilia kwa nguvu. Inaonekana kuwa nzito na imejaa nguo aina mbalimbali labda za mitumba. Beli hiyo iko juu ya sakafu na imepangwa pamoja.

Chumba la kifahari lina uwezo mkubwa wa maegesho uliojaa magari ya kifahari; yakiwemo SUV na sedani za rangi tofauti tofauti kama nyeusi, fedha na nyeupe. Sakafu ya maegesho ni ya marumaru, laini na safi iking'aa chini ya mwanga wa taa zilizowekwa kwenye dari.

Nje ya duka ya Mpesa lenye mabango ya kijani na maandishi meupe. Mtu mmoja ameketi chini karibu na mlango. Ameegemea ukuta, akiwa amevaa mavazi ya shati ya green na slippers na trouser ya bluu. Pembeni kuna ubao wa matangazo wa Mpesa.

Lori kubwa lenye muundo maalum wa kubeba magari limeegeshwa juu ya trela lake. Kuna magari kadhaa yamepangwa kwa safu mbili mengine yakiwa juu mengine yakiwa chini. Magari haya ni yapya na yamepangwa kwa ustaarabu mzuri.

Mtu mmoja amesema mbele ya kibanda yenye nyanya nyingi zilizopangwa vizuri. Anaangalia kwa makini huku akifika nyanya moja kwa moja. Nyanya hizo zina rangi nyekundu angavu, zingine bado zina kijani kibichi. Mazingira yaonyesha ni soko.

Jengo la biashara lenye nembo ya Kieni Dairy Products limited iliyoandikwa juu kwa maandishi makubwa ya kuvutia, mlango uko wazi ukionyesha ndani kuna shughuli za maziwa na bidhaa zake, nje ya duka kuna kijana moja amesimama akiwa amevaa shati na trouser ya blue .

Toroli ya Farmers Choice imeegeshwa kwenye eneo la wazi ikiwa na mwavuli mkubwa juu yake kwa kutoa kivuli kwa wauzaji au wateja. Toroli hiyo ina maandishi yenye nembo ya kampuni na rangi ya nyekundu; ikionyesha bidhaa za nyama au vyakula vingine vilivyopakiwa.

Nyama imeninginizwa kwenye ndoano ndani ya butchery safi, kila kjpande kikiwa kimekatwa vizuri na kuinyesha rangi ya nyekundu angavu, juu ya counter kuna mizani ya kupima huku jamaa mwenye apron na kofia ya usafi akiwa tayari kuhudumia wateja.

Ghorofa ya chini ya ardhi imejaa magari mbalimbali. Yamepagwa kwenye nafasi zilizowekwa alama. Taa za gari zinamulika kwa mwanga ya manjano afifu zikitoa mwelekeo wa utulivu na baridi. Sakafu ni ya sarufi laini yenye alama nyeupe za kuongoza gari.

Duka la mpesa lililoko kando kando ya barabara lina nembo ya kijani na nyeupe ilioonekana vyema juu ya mlango. Njee ya duka hilo kreti kadhaa za soda zimepangwa zikiwa na chupa tupu na nyingine zikiwa zimefungwa.

Spidometa ya gari inaonekana wazi kwenye dashibodi ikiwa na alama za nambari zinazopanga kwa mizunguko ya mviringo; kutoka nambari sufuri hadi mia mbili sitini. Pembeni yake kuna alama nyingine kama za mafuta, joto la injini na odometa inayoonyesha jumla ya kilomita au maili zilizosafiriwa.

Magari kadhaa yameegeshwa mahali pamoja ikiwemo pick-up jeupe ambayo imebeba. Baadhi ya watu wengine wamekaa chini pembezoni mwa gari hayo. Mwingine aonekana kutembea. Kwa umbali kuna mti ambayo inatolea kivuli watu waliotulia.

Jengo kubwa la kuuza magari ya nembo ya Hyundai , iliyowekwa juu kwa maandishi meupe, kwenye bango la black . Ndani kuna magari kadhaa mpya mpya ya rangi tofauti yakiwa yamepangwa kwa mpangilio safi.

Ndani ya duka la Mpesa, kuna kaunta ndogo yenye mashine ya kutuma na kutoa pesa. Kuna sabuni, sukari, mafuta ya kupikia, pipi, vocha za simu na pakiti ndogo za unga. Ukutani kuna bango la Mpesa lenye rangi ya kijani kibichi na nembo ya Safaricom.

Sokoni mama wanaonekana wakiwa wamebakia vitu zao kwenye sakafu. Huku ku na machungwa ya kijani kipichi, Kuna malenge kwa sehemu fulani. Wamevalia kwenye stool tayari kuwa hudumia wateja wao ambao wanaonekana kutafuta bidhaa zao.

Mikono miwili inaonekana katikati ya picha ya msichana moja ambaye ananyoosha mkono wake akimkabidhi mwanamke mwengine funguo la gari, kifunguo hicho kina chain ndogo lenye inaning'inia na Kuna mwangaza kidogo inaangaza kwa viganja vyao.

Risiti ya mapato kutoka Kenya Ports Authority KPA inaelezwa kuulizwa baada ya malipo kufanyika hasa kwenye akaunti ya cash KPA hutoa risiti rasmi kama udhibitisho wa malipo yaliyofanywa kwa huduma zao za bandari.

Mtu mmoja mbaba amesimama mbele ya mashine ya milk ATM , akiwa ameshikilia kikombe safi kwa mkono moja, mashine hiyo ni ya kisasa, mkono wake mmoja uko tayari kubonyesa kitufe ili kumwagikiwa maziwa kwenye kikombe chake.

Duka ndogo la M-pesa linalotoa huduma za kifedha. Limeandikwa maandishi ya kijani na nyeupe yenye nembo ya M-pesa . Ndani kuna mhudumu ya counter na bidhaa nyingine kama voucher besheni na karatasi na vitu za kubebea. Wateja wawili wanasimama nje wakisubiri kuhudumiwa.

Jedwali la viwango vya ubadilishaji wa fedha limebandikwa ukutani na linaonyesha kwenye skrini. Inasomeka kwa urahisi likiwa na orodha ya sarafu mbalimbali kama dola ya marekani, euro na paundi ya uingereza.

Duka dogo la pembezoni limejaa bidhaa za maziwa ikiwa ni pamoja na chupa na vikapu vya yoghurt aina mabalimbali na maziwa safi yoghurt ziko kwenye chupa za plastiki na vikapu vidogo vya plastiki vyenye vikombe vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za mbao.

Magari yameegeshwa kwenye eneo la wazi karibu na mti yenye kivuli kinachoangukia ardhi. Mtoto mdogo ameketi chini karibu na gari, miguu ikiwa imekunjwa huku akitazama mbele kwa utulivu au udadisi.

Magari ya rangi mbalimbali yameegeshwa kwa mistari kadhaa wa kadhaa kando ya barabara kwenye sehemu ya maegesho, baadhi ya magari ni madogo ya binafsi, mengine ni SUV au magari ya biashara, eneo linaweza kuwa karibu na jengo la biashara, shule au soko.

Magari matatu yameegeshwa pembeni ya uwanja mpana wa nyasi. Kila gari lina rangi tofauti. Mbili ya bleki na moja ya bluu. Pembeni kuna mistari ya mti mirefu baadhi ikiwa na majani mengine ikiwa imekauka.

Tairi nyingi za magari zimepangwa kwa utaratibu katika eneo la wazi na gari. Baadhi ya tairi zimesimama wima wengine vimelala chini zikionyesha rangi nyeusi ya mpira na milia ya kuvutia inayosaidia mgusano barabarani. Baadhi ni mpya zingine zikiwa mzee.

Muuzaji wa matunda ako kwenye kibanda kidogo, ana matunda mbalimbali yalioandaliwa vizuri kama vile machungwa, maembe , ndizi, mapera, nanasi, tikitimaji, embe. Muuzaji huyo amekaa akiwa tayari kuwahudumia wateja wake.

Trela refu la magari limeegeshwa kando ya barabara likiwa limebeba magari kadhaa, juu na chini magari hayo yamepangwa kwa uangalifu kwenye ghorofa mbili za chuma, huku kila moja limefungwa kwa mikanda maalum ya usalama ili lisisonge wakati wa safari.

Gurudumu kubwa la gari limeegeshwa kwenye barabara ya lami , likionyesha mduara kamili wa mpira mweusi, uliyowekwa kwenye rim ya chuma yenye rangi ya kifedha. Mduara wa rim una mashimo madogo kwa ajili ya kufunga vijiti vinavyounganisha gurudumu na chombo cha gari.

Jedwali kubwa limebandikwa ukutani, likionyesha viwango vya ubadilishaji wa fedha. Kila mstari una jina la nchi au sarafu, kama vile: Dola ya Amerikani, Euro , Pauni na Yuan , pamoja na dhamani dhidi ya shilingi yake.

Ya rangi nyeusi imeegeshwa kwenye eneo lenye kichaka na miti ya kijani inayotengeneza kivuli chepesi nyuma ya gari hilo kuna mtu mmoja ameketi katika sehemu ya mizigo akiwa ameboeketeka kwa utulivu au labda akitazama mazingira ya karibu.

M-Pesa shop iko kando ya barabara. Nje ya duka kuna crates kadhaa za soda zilizopangwa; baadhi zikiwa na chupa za soda za kioo kama Coca-cola, Fanta au Sprite. Duka lina bango la M-Pesa kwenye mlango. Kuna meza ya kaunta ndani ambapo mhudumu anaweza kuwa amesimama.

Pesa nyingi za shilingi ishirini zimekutwa zikitandazwa juu ya meza au uso wa sakafu zikiwa zimepangwa holela au baadhi sikifunikana zina rangi ya kifedha iliyo chakaa kidogo kwa matumizi ya muda mrefu na katikati kuna maandishi ya twenty .

Duka limejaa viatu vya aina tofautitofauti. kuna viatu vya ngozi, viatu vya mchezo na viatu vya watoto, vikionyesha mkusanyiko wa bidhaa. Vifaa vya viatu vinaonekana vina tofautiana kwa rangi, mtindo na ukubwa.

Gari jeupe aina ya Nissan limeegeshwa karibu na ukuta. upande wa kushoto kuna dustbin ya plastiki yenye rangi ya kijani, ingine ya buluu, ingine ya samawati ikitokeza muonekano wake uliosafi na vioo vinavyong'aa.

Duka la M-pesa limefunguliwa. Ina kibao cha kijani kilichoandikwa M-pesa kwa herufi kubwa. Ndani ya duka kuna bidhaa mbali mbali kama vocha, simu ndogo na nyaya za charger. Nje mtu mmoja amesimama. Ukutani kuna matangazo ya bei za mtandaoni.

Noti ya zamani ya elfu moja ya Kenya inaonekana imechakaa kidogo na imejikunja pembezoni. Inabeba picha ya rais wa zamani, Mzee Jomo Kenyatta. Rangi kuu ni kahawia yenye mchanganyiko wa kijani hafifu.

Lori kubwa lenye trela maalum, limeegeshwa barabarani. Juu yake kuna magari ya rangi tofauti, yaliyopangwa kwa ustadi, kwenye ngazi mbili. Magari mengine bado yako chini yanasubiri kupakiwa. Trela lina sehemu za chuma zinazounganisha magurudumu ya magari, yaliyopakiwa.

Duka la Mpesa limefunguliwa, likiwa na nembo ya kijani kibichi na maandishi meupe yanayoonenaka vizuri. Kwenye dirisha kuna mabango madogo yanaonyesha huduma zinazotolewa kama kutuma pesa, kutoa pesa na kununua muda wa maongezi. Mhudumu amesimama ndani. Huku nje akiwa na bidhaa zake zingine za kuuza kama vile mpira wa kandanda.

Nje ya duka lenye maandishi destiny daily`s milk , kuna watu kathaa wamesimama kwa foleni, kila mmoja akiwa na chupa au chombo kubebea maziwa, watu wanazungumza kwa utulivu, wakispili huduma, manthari ya duka ni safi, kuna chupa vya chuma vya kubebea maziwa nje.

Mpesa Shop iko karibu na barabara, ina kaunta ndogo ya kijani na nyeusi chenye nembo ya Safaricom na maandishi ya Mpesa. Nje ya duka hilo kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa kama kreti za soda, bidhaa hizo ziko juu ya meza na zimepangwa kwa matumizi ya kila siku.

Mhudumu amesimama kando ya mashine ya milk atm akiwa amevaa aproni safi ya rangi nyeupe . Mikono ameshika kikombe anayoijaza kwa maziwa, uso wake unaonyesha umakini huku akifinya kibonze cha kutolea maziwa .

Ya mbao imepambwa kwa mboga mboga safi zinazongaa chini ya mwanga wa asili. nyanya nyekundu zenye ngozi laini zimetandazwa pembeni. Zikiambatana na matango marefu ya kijani yaliyokatwa vipande viwili kuonyesha unyevu wake ndani. Hoho la kijani limesimama katikati likiwa umri lililojaza vizuri.

Magari ya aina na rangi mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio kwenye uwanja mkubwa wa maegesho. Baadhi ni magari madogo ya binafsi mengine ni ya biashara kama SUV na Pickup. Manthari ya eneo hilo yanaonyesha anga yenye imetulia. Huku magari yakiwa yamepangwa safu kwa safu.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja mkubwa ambao umejaa nyasi. Kwa umbali kunaonekana watu wakiwa kwenye mkutano. Kando kando na pembeni, kuna miti ambayo orwetha ya kijani kibichi, yanayoweza kutumiwa kwa mwavuli kwa watu wenye wako kwenye mkutano.

Gari aina ya Nissan limesimama pembeni ya barabara likiwa karibu kabisa na dustbin ya plastiki yenye rangi ya kijani. Dustbin imeegeshwa karibu na ukuta wa jengo na kuna kivuli kidogo kinacho angukia upande wa gari.

Poster ya motorcycle insurance ya kampuni ya Imara, Imana inaonekana kuwa inajiadvertise , huku wakiwa wana savici zao za comprehensive rate which is between three and five percent wakiwa na namba ya kuwatafuta ikiwa unataka shughuli zao.

Gari la Land Cruiser Prado limeegeshwa upande wa kushoto wa nyumba ya kisasa lenye rangi ya mchanganyiko wa kijivu na nyeupe . Prado ni la rangi nyeusi lina mwonekano wa nguvu na uimara likiwa limekaa kwenye barabara la mawe.

Mama ameketi chini akiwa sokoni . Mbele yake kuna kikapu kikubwa cha machungwa , amevaa leso na nguo za kawaida. Mteja aliyesimama mbele yake anamchagua machungwa akiyapima kwa macho na kugusagusa.

Gari aina ya nissan limeegeshwa nje ya parking lot yenye alama za maegesho ardhini. Rangi ya gari ni angavu. Ina madirisha meupe na mataa yaliyofungwa vizuri. Pembeni kuna magari mengine yameegeshwa kwa mpangilio huo huo.

Gari kubwa la kubeba magari limeegeshwa pembeni ya barabara likiwa limebeba magari kadha ya rangi tofauti yaliyopangwa kwa ustadi kwenye ghorofa mbili. Magari ya juu yameshikiliwa kwa nyaya imara na mikono ya chuma inayohakikisha usalama wakati wa kusafirishiwa.

Malenge makubwa ya rangi ya machungwa na mengine ya kijani kibichi yamepangwa juu ya kitambaa cha kijijini kilichofunikwa kwenye meza ya mbao. Kila tunda lina umbo la duara zililojazia. Baadhi yakiwa na mikunjo lakini ya asili inayopita kuanzia juu hadi chini.

Soko limesheheni matunda ya rangi tofautitofauti yakiwa yamepangwa kwa umaridadi juu ya meza za mbao na vikapu vya mikeka. Kuna machungwa ya kung'aa, ndizi zilizoiva, maparachichi. Wauzaji wamesimama nyuma ya bidhaa zao.

Ndani ya jengo lenye dari ya sarufi. Magari mbalimbali yameegeshwa kwenye kwa mpangilio mzuri. Kuna gari jeupe aina ya Sedan karibu na ukuta wa kushoto uku umesifia rangi ya kijivu ikiwa katikati. Sakafu yameegeshwa ni tambarare na na alama ya kuonyesha nafazi za magari

Trela kubwa ya kubeba magari imesimama kwenye eneo tambarare ,ikiwa imebakia magari kadha kwenye viwango viwili. Magari haya yamepangwa kwa umakini juu na chini. Kila moja likiwa limefungwa kwa nyaya maalum ili kuhakikisha hayajatikisika wakati wa usafiri.

Magari mbali mbali yamepangwa mstari mmoja mbele ya wangazi safi juu kuna mawingu ya samawati huku ikionyesha utulivu barabara ni ya lami ikiwa na mistari za kuonyesha sehemu ya kuegeshea magari hayo.

Dogo limejaa tray za mayai zjlizopangwa kwa safu kwenye rafu za mbao na meza ya mbele, mayai ni ya rangi ya udongo na nyeupe yakiwa yamepangwa kwa uangalifu ili kuepuka kuvunjika.

Eneo la wazi lenye shughuli nyingi. Watu wamejaa wakitembea, wengine wakinunua na wengine wakiuza bidhaa mbalimbali. Meza na vibanda vya mbao vimepangwa kwa mistari kila kimoja kikiwa kimeja matunda, mbogamboga, nguo au vyombo vya nyumbani.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa mbao kimewekwa kando ya barabara na ndani ya soko. Kwenye meza ya mbele kuna matunda ya aina tofauti tofauti, maembe yalioiva yenye rangi ya chungwa, machungwa yaliyopangwa, kuna mahindi na viazi vya kuuza.